Msichana amevaa hijabu nyeusi na sweta ya kijivu. Ameketi kwenye kiti cha kijani kibichi akitumia kompyuta ndogo ya rangi ya fedha. Mwanga wa jua unapiga ukutani nyuma yake.

Watoto wanatumia miwani ya uhalisia pepe na wanaonekana kufurahia. Msichana mmoja anatabasamu sana akiwa amevalia miwani mikubwa ya kijivu huku wenzake pia wakifurahia teknolojia hio.

Mwanaume anaonekana akiwa kwenye mkutano wa video akishika karatasi huku akitazama skrini ya kompyuta. Skrini inaonyesha washiriki wengine wa mkutano.

Kompyuta ndogo iliyowazi inaonyesha neno digital learning kwenye skrini. Mikono inaonekana ikitumia kibodi na padi ya kugusa huku simu ya mkononi na vitu vingine vya ofisi vikiwa mezani.

Msichana mdogo ameketi akisoma, anaandika kwenye daftari lake huku kalamu ikiwa mkononi, anaonekana kujishugulisha kikamilifu na masomo yake.

Mtoto ameketi mezani akitumia kompyuta ndogo kwa masomo ya mtandaoni. Mwalimu anaonekana akifundisha kwenye skrini, huku wanafunzi wengine wakionekana.

Rafu maridadi imejaa vitabu vya aina mbalimbali vikiwa vimepangwa vizuri. Mwanamke anatumia kompyuta kibao huku akiguza kwenye mviringi wa dunia.

Msichana mchanga anatabasamu akifanya kazi ya shuke kwenye kitabu chake kwa kutumia penseli. Anaonekana akitazama kompyuta mpakato labda akisoma au akifanya utafiti.

Mwanamke mchanga anafanya kazi nyumbani akiwa na kompyuta mpakato na daftari. Anaandika kwa umakini huku akitabasamu, akionyesha bidii na ari.

Msichana amevaa vipokea sauti na anazungumza kupitia kompyuta mpakato, anaonekana ankifurahia kikao hicho cha video akifanya ishara kwa mikono yake huku akitabasamu.

Kijana anatambua kitu kipya akitafakari kwa kina mbele ya kompyuta yake. Mawazo yanamjaa labda akichambua taarifa muhimu kwa masomo yake au mradi binafsi.

Mwanaume amevaa vipokea sauti na anatazama kompyuta ndogo. Kuna watu saba kwenye mkutana wa video wakishiriki katika kikao cha mtandaoni. Watu hao wanaonekana wakiwa makini na wakijishughulisha na mazungumzo.

Mhudumu wa kiume anampa maji wanampenda aliyeketi kwenye kaunta. Mwanamke anatumia kompyuta yake mpakato akifanya kazi katika mazingira ya kisasa ya kahawa.

Mtaalamu ameshika balbu yenye mwanga ikiwakilisha wazo au elimu. Alama za kidijitali za vitabu, sayansi na elimu zinazunguka balbu zikiunganishwa na kompyuta yake mpakato.

Msichana mdogo anajikita kikamilifu kufanya kazi zake za nyumbani. Anaandika kwenye daftari huku akitumia kompyuta kibao. Vitabu vimerundikana karibu.

Wanafunzi watatu, wanakaa mezani wakifanya kazi pamoja na kutumia kompyuta ndogo ya mkononi. Wote wanatabasamu wakionyesha mazingira ya kupendeza ya kujifunza.

Watoto wawili wadogo, wamelala karibu na kompyuta mpakato. Mmoja anaonekana akitazama skrini, huku mwingine akionyesha utulivu. Wote wamevalia nguo nyepesi.

Wanafunzi kadhaa wameketi kwenye meza za kompyuta wakifanya mazoezi. Wengi wameinua mikono yao wakiuliza maswali au kujibu.

Mwanamke ameketi mbele ya kompyuta mpakato akifundisha au kutoa mada. Skrini kubwa nyuma inaonyesha mawasiliano labda ya kitaaluma. Mazingira yanaonyesha mkutano au darasa la kisasa.

Watu watatu wamekusanyika karibu na kompyuta mpakato na kompyuta ya kibao. Mikono kadhaa imeelekezwa kwenye skrini ikionyesha ushirikiano.

Mwanafunzi ameketi kwenye dawati akitumia kompyuta ndogo kwa masomo ya mtandaoni. Mwalimu anaonekana kwenye skrini akitoa maelekezo.

Wanafunzi wawili wanatazama kwa makini kompyuta mpakato wakiwa wamevalia miwani. Mwanaume ana vipokea sauti shingoni wamezingatia utafiti wao katika maktaba yenye kabati nyingi za faili.

Mwanamke kijana mwenye nywele za waridi, amevalia vipokea sauti masikioni, huku akijifunza nyumbani. Amekaa chini akitumia kompyuta ndogo na kuandika kwenye daftari.

Watu watatu wamekaa mezani wakifanya kazi kwenye kompyuta ndogo. Mmoja anaonekana akitoa maelezo huku wengine wakisikiliza kwa makini.

Binti mdogo mwenye nywele zilizojisokota anatumia kompyuta ndogo ya mkononi huku amevaa vipokea sauti masikioni. Anaonyesha mshangao na furaha akiinua kidole juu.

Mwanafunzi ameketi mbele ya kompyuta ndogo na skrini kubwa inayoonyesha simu ya video yenye washiriki wengi. Vitabu na vifaa vingine vya ofisi vimepangwa mezani.

Kitanda cha ghorofa kimejengwa kwa mbao, kikiwa na matandiko ya kahawia. Chumba kina fanicha nyingine na dirisha lenye matundu, likionyesha nafasi ya kulala ya kifahari.

Madarasa yana viti na meza nyingi zilizopangwa vizuri zikisubiri wanafunzi, madirisha makubwa yanaruhusu mwanga wa kutosha kuingia ndani.

Chumba cha darasa kina viti na meza za mbao. Zilizopangwa kwa ajili ya wanafunzi, ukuta wa zege una madirisha mawili na bango la kijani la shule zetu limetundikwa ukutani.

Chumba cha mazoezi kina mashine kadhaa za kutumia zilizopangwa vizuri zikisubiri watumiaji. Kuta za kijani na madirisha marefu yanaleta mwanga wa asili.

Katika bweni hili, vitanda vya gorofa vimepangwa kwa ajili ya wanafunzi zikiwa na godoro vifaa vyao. Madirisha yanaonekana ukutani yakiruhusu mwanga wa asili kuingia.

Majengo ya shule yana madarasa yaliyojaa meza na viti vya mbao. Bodi ya kijani imetundikwa ukutani. Madirisha marefu inaruhusu mwanga wa kutosha.

Chumba cha darasa kisicho na watu kina madawati na viti vingi vilivyopangwa kwa safu, madawati yana nyuso nyeupe na viti vina rangi ya samawati nyeusi.

Mwanamke anatafuta vitabu kwenye rafu iliyojaa katika maktaba. Ametulia huku akitafakari kwa umakini akichagua kitabu sahihi cha kusoma.

Vitanda vya mbao vilivyopangwa kwa safu vina magodoro ya samawati. Chumba cha kulala kinaonyesha nafasi ya malazi kwa watu wengi ikiwezekana katika hosteli au bweni.

Sakafu yenye vigae vyeupe na kuta za kahawia zinapamba ukumbi mpana. Sakafu imefunikwa na vigae vyeuppe vyenye mistari ya kimiani. Watu wachache wanatembea kwa utulivu ndani ya jengo hili.

Chumba kidogo kina kitanda kilichowekwa chini na matandiko safi. Matandiko yakiwa na mablanketi meupe na ya samawati yenye miraba na mito miwili myeupe.

Katika maktaba, rafu ndefu zimejaa vitabu vingi zikiunda njia za ujifunzaji. Taa za dari zinaangaza nafasi hio zikialika wasomaji.

Vyumba vya kulala vimepangwa vizuri na vitanda viwili vilivyo na chandarua cheupe. Kuna kitanda moja upande wa kushoto na kingine upande wa kulia.

Kumbi kubwa ya mihadhara lina viti vingi, vilivyopangwa kwa safu. Miangaza ya kisasa imewekwa kwenye dari nyeusi, ikitoa mwanga wa kutosha.

Vijana kadhaa wanacheza mpira wa miguu uwanjani. Wawili wanajaribu kumpora mwenzao mpira huku wengine wakisubiri zamu yao au wakijiandaa kwa mashambulizi.

Maabara ya kompyuta ina kompyuta mingi zilizopangwa kwenye meza. Skrini zote zinaonyesha mandhari ya samawati zikiwa tayari kwa matumizi. Kuna ubao mweupe mbele ya kuashiria darasa au mafunzo.

Hii ni maktaba yenye shughuli nyingi ambapo wanafunzi na wasomaji wanajifunza. Wameketi kwenye meza na viti, wakisoma vitabu au wakitumia kompyuta.

Chumba kikubwa cha kompyuta kimepangwa vizuri na meza ndefu. Kompyuta nyingi ziko tayari kutumika zikiashiria mazingira ya kujifunza au kazi.

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu wanawaniana mpira uwanjani. Mmoja amevalia jezi ya machungwa na mwengine jezi ya manjano na samawati huku watazamaji wakifuatilia mchezo kwa umakini.

Bweni kubwa lina vitanda vingi vya ghorofa vilivyopangwa kwa safu. Vitanda vimefunikwa kwa shuka zenye rangi tofauti. Chumba kimepangwa vizuri na kinaonekana safi.

Maktaba ina rafu nyingi za vitabu na meza za kusomea. Wanafunzi au wasomaji wanaonekana wakitembea na kukaa ndani.

Wachezaji wa soka wako uwanjani wakichuana vikali. Mchezaji mmoja anaruka juu kuwania mpira wa kichwa karibu na lango.

Katika mkutano wa tech camp , washiriki wanajifunza na kutumia kompyuta zao za mikononi. Mbele, kuna mada inayowasilishwa kwenye skrini, huku washiriki wakizingatia na kujihusisha kikamilifu.

Maabara ya kompyuta ina kompyuta nyingi na viti. Madawati ya mbao yamepangwa kwa safu tayari kwa wanafunzi kujifunza. Ukuta una michoro yenye rangi nyekundu na samawati ukitengeneza mazingira ya kuvutia ya kusoma.

Uwanjani, watoto wanne wamefungwa vitambaa vya njano machoni wakiwa wamesimama kwenye uwanja wenye udongo mwekundu. Nyuma kuna miti mingi na kuta.

Wanafunzi wa shule ya upili wamesimama kwa heshima ndani ya ukumbi . Wamevaa sare za kijani na nyeupe zenye sketi zenye miraba huku wakisali.

Watu watatu, wanachuna na kukata nyama nje, mwanaume anashikilia bakuli la kijani huku wengine wawili wakichana nyama kwa uangalifu.

Mwanaume mwenye ulemavu anafanya kazi kwenye kompyuta mpakato mezani. Anaandika kwa umakini huku akitumia kiti cha magurudumu akionyesha bidii yake kazini.

Msichana mwenye ulemavu ameketi kwenye kiti cha magurudumu akicheza michezo ya watoto, huku mwanamke mwingine akimwangalia. Amevaa miwani na anatabasamu la furaha.

Msichana mchanga mwenye miwani anatabasamu akishika ubao wa herufi za rangi. Amezivaa nguo za njano akionyesha furaha yake kwa herufi hizo.

Watu watatu, wawili wanaume na mwanamke mmoja wanaonekana wakifurahia muziki. Mwanaume mmoja amevaa vipokea sauti vya masikioni na wote wanafurahi.

Mwanamke mweupe anasaidia kijani mweupe mwenye ugonjwa wa down syndrome kujifunza kwa kompyuta ndogo, wanakaa karibu wakitazama skrini, hii inasisitiza umuhimu wa elimu shirikishi.

Mwanamke asiyeona ameketi akisoma kitabu cha breli kwa kutumia mikono yake anaonekana mwenye furaha na kuridhika huku maktaba yenye vitabu nyingi ikiwa nyuma yake.

Mwanafunzi mchanga ameketi darasani akiwa ameinua mkono kujibu swali, anaonekana mchangamfu na wenzake pia wako na shuguli za kujifunza.

Afisa wa shirika la UNICEF anawafundisha watoto wawili wakiwa wamevalia mavazi yanayoashiria utamaduni wao. Wanafunzi hawa wanazingatia maelekezo wakitumia vifaa vya kusikilizia kwa masomo yao.

Watoto wawili wanacheza na vifaa vya kusaidia kutembea vilivyotengenezwa na viatu na vibati, huu ni mfano mzuri wa kucheza kwa watoto.

Mikono ya mtu mzima inamsaidia mtoto kuweka pete za rangi kwenye kigingi. Michezo mingine ya kujifunzia, yenye maumbo tofauti imetawanyika mezani.

Watu wanne, wawili wakiwa kwenye viti vya magurudumu, wameketi mezani wakicheza na kuzuia rangi. Walimu wawili wanaonekana wakiwasaidia wanafunzi.

Mama na mtoto wake wanatazama kompyuta kibao kwa furaha. Mtoto ameketi karibu na meza yenye michezo ya kuchezea. Wanashiriki muda mzuri pamoja wakionyesha mapenzi na umakini.

Wanafunzi wa shule ya msingi wamekaa darasani wakisikiliza au wakisubiri somo. Wamevalia nguo za kawaida wakionyesha utofauti wa asili.

Wanafunzi wanajifunza katika ukumbi wa maabara. Mwanamke mmoja natumia lugha ya ishara kuwasiliana na mwalimu au mkalimani. Mawasiliano muhimu yanaendelea.

Watu wawili wanajishugulisha na uchoraji kwenye turubai. Mwanaume aliyevalia shati la manjano anazingatia sana kazi yake. Wanafanya shughuli hii nje wakitumia brashi na rangi.

Mwalimu anatabasamu akiongoza watoto katika shughuli ya kufurahisha darasani. Watoto wanainua mikono juu wakishiriki kikamilifu.

Msichana ameketi kwenye kiti cha magurudumu akisoma kitabu. Amevaa nguo za kawaida na anaonekana akizingatia sana. Amezungukwa na mimea ya kijani kibichi yakionyesha mazingira tulivu na ya asili.

Mwanamke na mtoto wamekaa wakizugumza. Mtoto anaonekana akifanya ishara kqa mikono yake labda akijaribu kueleza au kusisitiza jambo fulani.

Wanafunzi watatu wameketi maktabani wakijifunza kwa bidii. Mwanafunzi mmoja anatumia maandishi ya braille . Wenzao wanatumia kompyuta zao.

Wanafunzi wanne wamekusanyika karibu na meza ndani ya maktaba. Mmoja amekaa kwenye kiti cha gurudumu, wakishirikiana masomoni. Vitabu vingi vimepangwa kwenye rafu nyuma yao.

Mtoto mlemavu anatabasamu kwa furaha huku akicheza na mchezo wa kukuza akili ameketi kwenye kiti cha magurudumu chumbani kwake akionyesha udhabiti wake licha ya changamoto.

Wanaume wawili wameketi mezani wakitumia kompyuta mpakato. Mmoja anatabasamu sana huku mwenzake akionyesha kitu kwenye skrini. Wanaonekana wakishirikiana vizuri.

Watoto wawili wenye furaha wanatabasamu wakichungulia dirishani. Mmoja ana ngozi nyeusi akitabasamu kwa upana na kujikunja jicho. Mwenzake kwenye albino na kofia, ana tabasamu la upole usoni.

Mwalimu na mwanafunzi wanajifunza kwa furaha kwenye meza. Mwanafunzi mwenye nywele nyekundu anafurahia kujifunza na mwalimu anayemwongoza kwa upole.

Binti mdogo mwenye mavazi ya manjano anachora au kuandika kwenye karatasi juu ya meza ya mbao. Wanazungukwa na vitu vya darasani. Kiti cha magurudumu kiko nyuma yake kuashiria mazingira ya shule.

Msichana mweupe mwenye nywele za dhahabu anajifunza kusoma kitabu. Vidole vyake vimewekwa kwenye mstari moja huku akivielekeza kwa uangalifu.